Wafanyikazi wawili waliovalia mavazi rasmi ya kazi; wanabingirisha tanki kubwa za chuma kuziingiza ndani ya chumba ambalo milango yake iko wazi. Nje ya jumba hili kuna lori ambalo limesafirisha tanki hizi.